Ng'ombe ni wawili. Moja ana rangi ya nyeusi na nyeupe mwingine ana rangi ya udhurungi. Wa udhurungi ndiye anayeoshwa kwa kumwagiliwa maji na kusuguliwa.

Mtu aliyevalia nguo nyekundu anagomboa mahindi, na kuna miti hapo chini, na mengine yamemwagika kwenye udongo.